Bustani ya kisasa ya kilimo cha hydroponiki ndani ya chafu, ambapo mimea ya saladi na mboga nyingine ikiwemo Stevia rebaudiana inakuzwa kwa safu ndefu kwenye mabomba enye virutubisho badala ya udongo ikionyesha njia endelefu na safi ya uzalishaji wa vyakula.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Mimea inakua katika mabomba meupe. Kila mmea una majani mabichi yanayong'aa na yanayoonekana yenye afya. Yamepandwa kwenye mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba hayo huku mizizi ikitolewa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Mkulima wa kiume akiwa ndani ya chafu kubwa amesimama na kukagua mimea ya strawberry iliyopandwa kwa utaratibu kwenye mistari mirefu. Anaonekana akichunguza kwa mimea moja akihakikisha afya na ukuaji wake katika mazingira haya ya kilimo cha kisasa.

Ndani ya chafu inayoonyesha watu wawili wakifanya kazi kwenye mimea, pengine pilipili hoho au nyanya. Moja amesimama akichunguza mimea iliyopangwa vizuri na mwingine ameinama chini akishughulikia mimea. Chafu hii ina mfumo wa umwagiliaji wa matone na mimea imefungwa kwa kamba ilikusaidia ukuaji wake. Inaonekana ni shamba la kisasa la kilimo cha bustani.

Bustani ya haidroponiki yenye mimea mingi inayokua kwenye ndoo za samawati zikiwa zimepangwa kwa safu. Mfumo huu wa kilimo unatumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Shamba la nyanya ndani ya chafu au eneo la kilimo cha kisasa ambapo safu ndefu za mimea ya nyanya inayosimikwa vizuri inapanuka mbali ikiwa na matunda mengi ya kijani kibichi na machache yaliyoanza kuiva kuwa mekundu yote yakining'inia kutoka kwenye mashina yaliyofungwa kwa kamba au yenye vikingi. Kuna njia ya udongo katikati ya safu hizo ikionyesha utunzaji na mpangilio mzuri wa shamba hii.

Ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea yenye majani mabichi yaliyopangiwa vizuri. Muundo wa chafu una mataa meupe na paa la wazi ikiruhusu mwanga wa jua kupenya na kuangazia mimea na kuunda mazingira bora ya kilimo.

Shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea ya kabichi changa iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo wenye rutuba. Majani ya kijani kibichi ya kabichi yanachanganyika na rangi udongo, na nyuma kuna mandhari ya mbali yenye miti na anga la samawati lenye mawingu meupe. Picha inaonyesha utulivu na uzuri wa kilimo.

Shamba lenye kabeji zilizo iva zikipangwa kwa mistari mirefu na nadhifu kila kichwa cha kabeji kikiwa na majani mabichi na yenye afya. Udongo mwekundu unaonekana wazi kati ya mistari ukionyesha utunzaji mzuri wa shamba hili lenye rutuba. Mbali kidogo kuna miti na majengo yanayo ashiria uwepo wa makazi au vijiji huku anga likiwa na mawingu hafifu.

Wakulima kadhaa wanafanya kazi shambani. Wanapanda au kutunza mimea. Wako katikati ya mashamba makubwa yenye mimea michanga, chini ya anga la samawati. Inaonekana ni siku yenye jua kali, na wakulima wamevalia nguo za kitamaduni, wakitumia zana za kilimo. Maandhari inaashiria juhudi za kilimo vijijini.

Trekta nyekundu iliyosimama katikati ya shamba la mizabibu lililojaa uhai. Majani yametanda kwa urefu yakionyesha kijani kibichi kinachomeremeta chini ya jua. Nyuma ya trekta na mizabibu milima inaonekana kwa umbali ikiongezea mandhari ya kuvutia.

Mimea ya kabichi yenye majani mabichi na makubwa imepandwa kwa safu ndefu, ikinyooka kuelekea mbali. Kabichi hizo zinaonekana kustawi vizuri na zimejaa, zikiwa zimefunika sehemu kubwa ya ardhi. Nyuma ya shamba hilo, kuna miti na mimea mingi inayounda mandhari ya kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya asili ya kilimo.

Mfanyabiashara anavaa aproni nyeupe na glavu akichagua pilipili hoho za kijani kibichi kwenye mkanda wa kusafirisha au meza ya kuchagua. Pilipili hoho nyingi zimetapakaa zikiashiria mchakato wa kuchagua au kupanga mazao mapya. Mandhari inaonekana kuwa katika kiwanda cha usindikizaji wa mboga au shamba.

Wafanyakazi wengi wakiwa ndani ya kiwanda wakianya kazi ya kupanga na kufunga maua. Wamevaa sare za kazi zenye rangi ya kijani na samawati. Wengine wamevalia kofia za rangi ya machungwa au kijani. Maua yaliyopakiwa yamepangwa kwenye meza yakisubiri kusafirishwa. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri kwa ajili ya shughuli ya uzalishaji.

Shamba kubwa la kilimo la mfumo la kisasa ambapo dawa za kunyunyuzia maji, zinarusha maji juu ya mimea iliyopangika vizuri katika mistari mirefu huku upande mmoja ukiwa na mimea ya kijani kibichi na upande mwengine ukiwa na mimea ya rangi nyekundu iliyokolea. Chini ya anga lenye mawingu meupe na miti mirefu ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali.

Mfumo wa umwangiliaji uliowekwa ndani ya sanduku la kijani chini ya ardhi ukizungukwa na changarawe na vipande vya mbao. Kifaa cheusi cha kuchuja maji kimeunganishwa na vali ya samawati vikiwa kimeunganishwa na mabomba meupe. Kuashiria mfumo safi na uliopangwa tayari kwa ajili ya umwangiliaji bora wa mimea.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa safu ndefu, ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba jeupe imejinyoosha katikati ya safu, ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ikionyesha kilimo cha kisasa na ufanisi wa matumizi ya maji.

Shamba lenye udongo mwekundu likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini yakimwagilia mimea michanga iliyopandwa kwa safu. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi shambani chini ya jua kali wakisimamia uzao au mfumo wa umwagiliaji. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa na miti na mimea mingine kuashiria mazingira ya kilimo.

Shmaba ambalo linaonyesha safu ndefu za mimea michanga, huenda maharagwe au mboga nyingine iliyopandwa kwa utaratibu katika udongo mwenkundu wenye rotuba. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na mabomba meusi yakipita kando ya kila safu yakihakikisha maji yanayafikia moja kwa moja mizizi ya mimea. Mandhari inaonyesha kilimo cha kisasa na ufanisi.

Shamba lenye udongo mwekundu limeandaliwa kwa ajili ya kilimo na linatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo au mashina imepandwa katika mistari mirefu kwa mpangilio mzuri. Mabomba ya samawati yanapeleka maji kando ya mistari hiyo, na matone ya maji yanagusa kila mmea. Kivuli cha mtu kinaonekana chini, ikionyesha uwepo wa mtazamaji au mkulima shambani